Ubao mweupe umeandikwa alfabeti na sentensi kwa rangi nyeusi. Kando yake kuna siku za wiki na kwa juu, miezi ya miaka na alfabeti kwenye makaratasi zilizobandikwa ukutani.